Wanunuzi wamo sokoni kujadiliana na wauzaji wanao tafuta riziki sokoni kwa kuuza bidhaa kama vile mandizi, machungwa, viazi, vitunguu, nanasi, tikiti maji ili kupata riziki yao ya kila siku.